Mfumo wa kilimo wima pengine wa hydrophonic uliotengenezwa kwa kutumia bomba jeupe na PVC liliokawi. Mabomba hayo yana matundu yaliokatwa ambapo mimea midogo imepandwa ikionyesha jinsi nafasii dogo inavyoweza kutumika kulima mazao.

Hii ni mimea ya mboga inayo onekana kama saladi, ikiwa imepandwa kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa, mimea hii imepandwa kwenye mabomba meupe, au vituo maalum ,ambapo mizizi yake inaweza kupata virutubisho kutoka kwa maji badala ya udongo .Mimea yote inaonekana kuwa na afya njema na yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imepangwa kwa safu ndefu.

Shamba la kilimo la kisasa ambapo mimea imepandwa kwa mistari na kwa usawa, baadhi ikiwa ni mboga za majani. Mimea hii inaonekana kustawi vizuri, na kuna miti kwa nyuma inayozunguka eneo la kilimo. Ni shamba la kisasa lisilotumia udongo

Chamba kubwa la saladi lililopandwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri. Mimea ya saladi ni ya kijani kibichi ikionyesha afya na ukuaji mzuri. Mimea hiyo imepandwa kwenye mifumo ya mirija au vitanda vilivyoinuliwa pengine kutumika kwa kilimo cha Hydroponic au kilimo kisicho na udongo.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu yenye mimea mingi, amevalia kofia ya kijani kibichi na fulana yenye milia ya rangi ya chungwa na nyeupe, nyuma yake kuna mimea iliyopandwa kwenye mifumo ya mirija ambayo inaashiria kilimo cha hydroponiki au kilimo kinachotumia mifumo ya bomba. Mimea hio inaonekana kuwa mimea ya matunda madogo pengine strawberry kutokana na jinsi inavyoonekana na jinsi imepandwa kwenye ngazi.

Mfumo wa kilimo wa kisasa umetengenezwa kwa mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Mimea midogo inayoonekana kuwa mimea ya stroberi imepandwa kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mashimo hayo. Mabomba yamewekwa kwenye fremu ya mbao na kuna bomba zinazoashiria mfumo wa maji au virutubisho.

Mimea miwili ya saladi yenye majani mabichi na yenye afya iliyopandwa kwenye chombo chenye umbo la mviringo kinachofanana na beseni au bakuli kubwa. Chombo hiki kimewekwa juu ya fremu rahisi ya mbao kuashiria mfumo wa kilimo ya nyumbani au bustani ndogo. Chini ya chombo hicho kuna ndoo nyeupe pengine inatumika kukusanya maji au kama sehemu ya mfumo wa umwagiliaji.

Mmea mmoja wa mboga za majani, ukiwa umepandwa kwenye kikombe cheupe ambacho kimeingizwa kwenye tundu la mfumo wa kilimo cha haidrofiki. Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia chini, ikiashiria kuwa inapata virutubisho kutoka kwa maji. Majani ya mimea ni makubwa na yenye afya, yakiashiria ukuaji mzuri.

Ndani ya chafu yenye mimea inayokuzwa kwa kutumia mfumo wa hidrofiki. Upande wa kushoto kuna mimea midogo iliopandwa kwenye mabomba meupe. Wakati upande wa kulia kuna mimea mikubwa zaidi, labda mboga za majani pia zikikuzwa kwa njia kama hiyo. Mfumo huu wa kisasa unasaidia mimea kukua vizuri na unatumia maji kwa ufanisi, jambo muhimu.

Mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea ya saladi au mboga za majani inapandwa kwenye mabomba meupe yaliyopa pangwa kwa unga ngazi. Mimea inaonekana yenye afya na kijani kibichi, ikionyesha kuwa inakuwa vizuri bila kutumia udongo. Hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa na ya kilimo ili kuongeza usalishaji wa mazao.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Tunaona mizizi mirefu nyeupe ikining'inia ndani ya maji au suluhisho la virutubisho na majani mabichi ya mmea yakionekana upande wa kulia. Hii inaonyesha njia ya kisasa ya kilimo ambapo mimea hupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji.

Mfumo wa kilimo wa bustani ndogo au mimea ya viungo labda kwa kutumia vyombo au self-watering fabric pots . Kuna mimea midogo kadhaa inayokua katika vyombo vilivyopangwa kwa mistari. Baadhi ya vyombo vinaonekana kuwa na maji chini; kuashiria mfumo wa umwagiliaji unaojimwagilia wenyewe, ambapo mimea hupata maji kutoka chini.

Mfumo wa kisasa wa kilimo unaofanana na bustani wima. Mimea ya kijani kibichi yenye majani makubwa inachipuka kutoka kwenye matundu ya muundo mrefu wa rangi nyeupe. Njia hii ya kukuza mazao inaweza kuwa na ufanisi mkubwa kwa nafasi ndogo. Majani haya yanaonekana kuwa na afya yakionyesha ukuaji mzuri na utunzaji bora.

Mfumo wa kisasa wa kukuza mboga, ambapo mimea imekuwa kutoka kwenye mirija mieupe ya plastiki. Mimea hii ya kijani imepangiliwa kwenye safu mbalimbali ikiashiria njia ya kilimo isiyohitaji udongo mwingi. Utaratibu huu unaruhusu mazao kukua kwa kutumia, maji yenye virutubisho. Jambo linalofaa kwa nafasi ndogo au mjini.

Kundi kubwa la ng'ombe likiwa limefungiwa katika banda au zizi la kisasa. Ng'ombe wengi wana rangi nyeusi na nyeupe wakiashiria aina za ng'ombe wa maziwa. Wamepangwa katika sehemu ndogo zenye malisho mbele yao wakila au kunywa. Muundo wa banda unaonekana kuwa wa kisasa ukiwa na nguzo na vizuizi vya chuma. Hii inaonyesha shughuli kubwa ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa au nyama.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa vizuri, lenye safu ndefu za mimea michanga ya kijani kibichi ambayo inaweza kuwa ka kabeji au mboga nyingine. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri na kuna safu safi kati ya mimea ikionyesha matumizi ya mbinu bora ya kilimo.

Shamba kubwa la mahindi iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka likitanda hadi upeo wa macho. Mahindi yanaonekana machanga na yenye afya yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Anga ni safi na lina mawingu meupe meupe likionyesha hali nzuri ya hewa kwa ukuaji wa mazao. Ni taswira inayoonyesha kilimo cha kisasa na kinachofanywa kwa umakini.

Trekta la kijani linaonekana likifanya kazi shambani. Linapita kwenye rafu ndefu za mimea michanga na kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri na mimea imepandwa kwa mpangilio. Trekta lina vifaa vya kunyunyizia au kulima likiashiria shughuli za kilimo cha kisasa na ukulima wenye tija.

Ng’ombe wengi wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi ya nyeusi na nyeupe, wamejipanga kwenye vituo maalum vya kukamua maziwa au kulishwa. Wako ndani ya banda lenye miundo ya chuma inayowaegemeza ikionekana wazi. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu, labda kutokana na usafishaji kwa maji. Hii inaashiria shamba la kisasa la ufugaji wa ng’ombe wa maziwa.

Hapa ni eneo la shamba la chai ambapo watu wawili uenda wakulima wa chai wanafuna majani ya chai. Mmoja yuko mbele akiwa ameinama nakuchuna majini huku akiwa amebeba kikapu mgongoni kilicho njaa majani ya chai. Mwingine anaonekana kwa mbali. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi ya chai iliyopangwa vizuri hii inaashiria shughuli za kilimo cha chai ambacho ni muhimu katika maeneo ya Kenya.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa kabeji na inaonekana kustawi vizuri. Mimea hii imepangwa kwa mistari mirefu na nadhifu ikionyesha mpangilio mzuri wa kilimo. Majani yake makubwa yenye rangi ya kijani kibichi yamefunika eneo kubwa la udongo ambao inaonekana kuwa wenye rutuba. Picha hii inawakilisha mfano mzuri wa kilimo cha kibichi na kiwango kikubwa nchini Kenya.

Kundi kubwa la kuku, wengi wao wakiwa na manyoya ya rangi ya kahawia nyekundu wakiwa wamekusanyika ndani ya banda. Vyombo vya vyakula na kunyweshea maji wametawanyika ndani ya banda. Kuku hawa wanaonekana kuwa katika shamba la kuku labda wanatunzwa kwa ajili ya mayai au nyama.

Rundo kubwa la vitunguu vikiwa vimepangwa kwa wingi kwenye sehemu tambarare. Vitunguu hivi vina rangi nyekundu iliyokolea ambayo ni kawaida kwa vitunguu vinavyopatikana sana nchini Kenya, Vitunguu hivi vinaonekana kuwa safi na vipya vikiwa vimekusanywa kwa ajli ya kuuzwa. Taswira ya wingi au vitunguu vinavyopatikana sokoni na umuhimu wake kama zao la chakula na biashara nchini Kenya.

Hawa ni kuku wengi wachanga waliokusanyika ndani ya banda la kuku. Kuna vyombo vya kunyweshea maji na kulishia chakula vinavyowekwa katikati ili kuwahudumia. Hii ni ishara ya ufungaji wa kisasa wa kuku na mayai au nyama. Na ilioyoonyesha ujuhudi za vijana na ukulima katika kilimo biashara nchini.

Bomba la umwagiliaji ambalo linatoka matone ya maji. Bomba hili lina rangi ya kijivu na lina kifaa kidogo chekundu kilichounganishwa nacho ambacho ndicho kinachoruhusu maji kudondoka. Matone ya maji yanashuka pole pole kuelekea chini, na udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi, kuonyesha umuhimu wa umwagiliaji huu.

Hii ni mimea michanga ikiota kwenye udongo. Kuna bomba jeusi la kumwagilia matone linalopita karibu na miche hiyo midogo likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea imepandwa kwa mpangilio. Mwangaza wa jua unaonekana kuangukia kwenye mimea ikionyesha mazingira mazuri ya ukuaji.

Mkulima anatumia mabomba meusi na viunganiahi vya bluu kuunda mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mfumo huu ni muhimu sana kwa mimea shambani hasa wakati wa kiangazi kwani unahakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na hivyo kupunguza upotevu wa maji.

Shamba ya kijani kibichi inanyunyiziwa maji na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji. Maji yanarushwa angani kama matone madogo yakitua kwa upole kwenye mimea. Mwangaza wa jua unafanya matone hayo kuonekana yakimeta. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa linamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia maji. Kuna safu za mimea michanga inayokua kwenye udongo mwekundu na viwanja vya kunyunyizia maji vimetawanyika shambani, vikinyunyiza maji kwa upana. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi, hii inaashiria kilimo cha kisasa au cha kibiashara.

Shamba lililolimwa likitumia mfumo umwagiliaji wa kisasa. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamepangwa kwa mistari mirefu juu ya udongo yakitoa maji kwa mimea midogo iliyopandwa shambani. Maji yanaonekana yakitiririka polepole na kutwama kidogo kwenye udongo ikionyesha umwagiliaji unaoendelea. Udongo unaonekana kuwa wenye unyevunyevu na kuna mimea michanga inayoanza kukua.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Karibu na mimea hii, kuna mfumo wa umwagiliaji, labda bomba jeupe refu linalosambaza maji kwa mimea, kwani kuna maji yanayotuama kwenye udongo. Hii inaashiria mbinu ya kilimo cha kisasa au kilimo chenye umwagiliaji ili kuhakikisha mimea inastawi vizuri.

Hili ni shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia njia ya umwagiliaji wa mifereji. Udongo umegawanywa katika mstari na maji yanatiririka kwenye mifereji hii yakitoa unyevu kwa mimea itakayopandwa au enye imepandwa. Kuna mabomba yanayoonekana yakielekeza maji kwa mifereji.

Ndani ya chafu au makazi ya kilimo yanayodhibitwa yaliyojaa mimea ya pilipili hoho zilizoiva. Mimea imepandwa kwenye mistari mirefu na kila mmea una pilipili nyingi za rangi ya njano zilizoning'inia. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana chini ya mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Hapa kuna shamba la kilimo lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari safi. Mifumo ya umwagiliaji wa matone yenye mabomba ya buluu na meusi imewekwa kando ya kila mstari. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na majani ya yanayonawiri. Picha hii inaonyesha mbinu bora ya kilimo.

Mfumo wa unyunyuzaji wa matone uliofanywa kwa mianzi au mipira mikubwa, ukiwa umelazwa kwenye ardhi. Udongo unaonekana kuwa umekuzwa kwa uangalifu, na majani machache ya mimea michanga yanaonekana juu yake. Sehemu hii inaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo inayohifadhi maji kwa kuyapeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya mazao.

Hili ni shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mistari au matuta yaliyochimbwa. Katikati ya kila mistari, kuna mabomba meupe yanayoashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumika kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na hivyo kuokoa maji, na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba lenye mimea michanga, labda pilipili au mimea mingine ya bustani, iliyopandwa kwa mstari. Kila mstari una mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, unaonekana kama bomba nyeusi iliyolala chini karibu na shina za mimea. Mfumo huu husaidia kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na hivyo kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Shamba ambalo limepandwa linaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari ya mirija midogo midogo imelazwa kando ya matundu ya udongo mwekundu, ikipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Baadhi ya mimea midogo pengine mboga inaonekana upande wa kulia, nyuma kuna miti mirefu ikionyesha mpaka wa shamba. Mpangilio huu unaashiria kilimo cha kisasa, utumizi bora ya maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliotumika shambani. Tunaona mimea midogo michanga yenye majani mabichi ikiwa imepandwa kwenye udongo wenye rangi nyekundu. Bomba nyeusi na umwagiliaji limewekwa kando ya mimea ikiashiria kwamba maji yanatolewa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kilimo bora.

Hili ni shamba limelimwa vizuri na lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Inaonekana kua mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ambapo kuna mabomba meusi yaliyo lala chini karibu na mmea, yakionyesha kua maji yanaletwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia bora ya umwagiliaji ambayo husaidia kuhifadhi maji na kutoa maji kwa ufanisi zaidi.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji shambani ukiwezesha ukuaji wa mimea katikati ya shamba lenye mimea mirefu na ya kijani kibichi. Kuna mfumo wa kunyunyizia maji unaozunguka ukiwa na mabomba mengi yanayoenea mbali. Maji yananyunyizwa kutoka kwenye mabomba hayo yakifanya ardhi kuna na unyevunyevu unaohitajika kwa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba refu jeusi linaonekana likipita kati kati ya mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari. Mfumo huu unaruhusu maji kudondoka pole pole karibu na mizizi ya mimea na hivyo kuhakikisha matumizi bora ya maji na kupunguza upotevu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ardhini mbinu muhimu katika kilimo cha kisasa . Mabomba marefu meusi yamenyooka kwenye ardhi nyekundu yakitoa maji moja Kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Viunganishi vya kijani vinavyoonekana mara Kwa mara kwenye mabomba haya vikiwa sehemu muhimu kwenye mfumo huu. Njia hii inaonyesha matumizi bora ya utumizi wa maji na kupunguza upotevu.